Chumba kikubwa cha darasa chenye mwanga wa kutosha, kina dawati linaonekana kwa mbali, kina ubao mweusi wenye maandishi meupe. Kina wataalamu wa tiba ya meno wakiwa wanamfundisha mwanafunzi kwa vitendo namna ya kupiga mswaki kwa kutumia kifaa maalumu.

Wataalamu wa tiba ya kinywa na meno, wakiwa wamevaa nguo yenye rangi ya bluu na nyeupe, wamevaa barakoa pamoja na glovu. Kuna mgongwa aliyelazwa ameachama akiwa anafanyiwa tiba.

Maji mengi yaliyosababisha mafuriko na kuharibu mazingira pamoja na makazi ya watu, kwa kusomba vitu mbalimbali kama meza na viti, eneo hilo lina muinuko kiasi wenye mimea tofauti tofauti lakini kuna nguzo yenye nyaya.

Chumba chenye mwanga wa kutosha chenye wataalaumu wa madawa ya binadamu, mwanamke akiwa amekaa kwenye kiti amevaa barakoa na glovzi mbele yake kuna vifaa mbalimbali vinavyotumika kwenye tiba. Mwanaume amesimama amevaa koti jeupe barakoa pamoja na suruali nyeusi.

Chumba chenye mwanga wa kutosha kina watu wawili, mmoja ni mgonjwa amekaa kwenye kiti ameachama, wapili ni daktari aliyeshika vifaa maalumu kwa ajili ya ukaguzi wa meno.

Chumba kikubwa chenye mwanga wa kutosha ndani kuna watu wengi wamekaa wameshika watoto, na mwanamke mmoja amesimama ameshika cheti mkononi na kumshika mtoto, kuna wataalam wa tiba kwa magonjwa ya watoto.

Watu wawili wakiwa wamekaa wameshika mtoto mdogo, wapo ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha chenye mitambo mbalimbali inayotumika katika matibabu ya watoto wadogo.

Chumba chenye mwanga wa kutosha, kina mitambo mbalimbali, kuna mtaalamu wa tiba amevaa miwani akiwa amemshika mtoto mdogo aliyelala.

Mtaalamu wa tiba za binadamu amevaa koti jeupe pamoja na barakoa, anamtibu mwanamke mmoja aliyekaa kwenye kiti, pembeni kuna kifaa cha kubebea dawa, eneo hilo limezungukwa na miti na mimea.

Dawa za asili za miti shamba zimepandwa kwenye madishi yenye rangi nyeusi, na zimestawi zimewekwa sehemu ya wazi pembeni kuna viroba vya rangi nyeupe.

Dawa za asili zilizofungwa kwenye chupa na kupangiliwa vizuri kwa kuvutia wateja, zina maelekezo yaliyoandikwa kwa wino mweusi kwenye karatasi nyeupe.

Dawa za asili zimewekwa juu ya meza nyeupe zikiwa zimefungwa kwenye chupa, nyingine zimewekwa kwenye vijiko vyenye rangi nyeupe zinatumika kutibu magonjwa kwa njia ya kienyeji.

Dawa nyingi za asili zilizofungwa vizuri kwenye vifungashio nyingine kwenye chupa na kupangiliwa vizuri juu ya meza na zinavutia wateja. Pembeni kuna watu wamesimama.

Dawa ya asili ya UMURAVUMBA ya unga iliyofungwa vizuri kwenye chupa, ikiwa na karatasi nyeupe yenye maelekezo ya wino mweusi pamoja na picha yenye mtishamba wenye rangi ya kijani. Hutumika kutibu magonjwa mbalimbali kwa njia ya kienyeji.

Vidonge vya asili vyenye rangi ya kijani vimetengenezwa kwa kutumia mitishamba na kuwekwa kwenye kifaa maalumu kilichotengenezwa kwa kutumia mbao.